Lori la umeme lina mikono mirefu unaofika juu. Kuna mtu ndani ya kikapu amevalia kofia ya usalama . Wanafanya kazi kwenye nyaya za umeme. Miti mingi imezunguka eneo.

Kituo kikubwa cha umeme cha kupokea na kusambaza nishati. Nguzo ndefu za chuma zimebeba nyaya nene zikionyesha mtandao tata wenye umeme. Vifaa mbalimbali vya umeme vimepangwa kwa utaratibu chini vikihakikisha ufanisi wa mfumo.

Daraja refu la watembea kwa miguu likipita juu ya maji, labda bwawa au mto mkubwa mkubwa. Lina kisuizi cha buluu upande wake, taa za barabarani zimepangwa kwa safu ndefu. Kwa mbali, miundo mikubwa ya viwanda inaonekana. Anga lina mawingu mazito.

Mafundi wawili wamevalia sare za buluu na kofia ngumu. Wanafanya kazi kwenye nguzo ya umeme. Mmoja wao amepanda ngazi ndefu ya rangi ya chungwa iliyowekwa kwenye nguzo. Chini mwingine amesimama karibu na nguzo na kuna koni za trafiki barabarani. Kuna mti mingi na ukuta mrefu.

Kituo kikubwa cha umeme. Bendera ya KPLC inapepea. Waya za umeme zimetanda. Uzio wa usalama upo. Mawe meusi yametapakaa. Miundombinu ipo.

Mnara mrefu wa umeme unasimama katikati ya bonde. Waya nyingi zinanyooka mbali. Milima ya kijani na udongo mwekundu unaonekana chini. Baahdhi ya miti inaonekana mbele. Anga lina mawingu meupe.

Mafundi wa umeme wanatengeneza nyaya. Ngazi ndefu imetumika, moja yupo juu mwingine yupo chini. Konisi za usalama zimewekwa, barabara iko karibu. Ukuta mrefu umejengwa kazi muhimu.

Kituo cha umeme cha Kenya Power. Kuna nguzo za chuma na nyaya za umeme. Bendera mbili zenye nembo ya Kenya Power zinapepea kuna ukuta mrefu na waya wa umeme barabara imetengenezwa kwa vigai na imepakwa rangi nyeusi na njano.

Kitu kikubwa cha umeme. Kina transfoma nyingi na nguzo za chuma. Nyaya za umeme zimeunganishwa kote. Magari kadhaa yameegeshwa mbali. Eneo linaonekana wazi na anga ni la buluu. Kituo hiki kimejengwa kwa uangalifu mkubwa.

Kituo kikubwa cha umeme kina nguzo nyingi za chuma na vifaa vya umeme. Wafanyakazi wamevaa nguo za usalama wanatembea karibu. Ardhi ni ya mchanga na imepangwa vizuri. Anga ni la mawingu.

Nguzo kubwa ya umeme. Watu wanafanya kazi chini yake. Baadhi wamevaa kofia ngumu za usalama. Kuna nyaya nyingi zilizoanzia nguzo. Magari na vifaa vipo karibu. Ardhi ina mimea michache, anga ni buluu.

Kituo cha umeme kikubwa, kuna transformer kubwa na nguzo za chuma zenye nyaya nyingi. Inaonekana kama mfumo wa kusambaza umeme. Jengo ndogo linaonekana mbali, anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo. Miundo yote inaonekana kuwa ya chuma.

Mwanamke ameketi karibu na mtu akipika vyakula mbalimbali kwenye sufuria. Moshi unaonekana ukivuka. Nyuma yao kuna mto wenye maji ya kahawia na daraja kwa mbali. Mazingira yanaonekana kuwa ya kambi au makazi ya muda na kuna vifaa vya kupika vilivyotawanyika.

SImba jike amelala ndani ya uzio, umefungwa kwa waya wa chuma, anaonekana akitulia. Udongo una rangi nyekundu. Baadhi ya miti inaonekana nyuma. Anaonekana mnyonge.

Kundi la watu wanaofanya usafi katika eneo lenye tope na maji. Wote wamevaa boot za njano na baadhi yao wamevaa fulana zenye rangi nyepesi. Wameinama wakikusanya takataka na uchafu. Inaonekana kama juhudi za pamoja za kusafisha mazingira.

Msitu mnene. Miti mingi imesimama mirefu. Mmoja unaonekana mkubwa sana katikati. Kamba za mimea zimeshuka kutoka juu. Inaonekana kuwa mahali pa asili. Miti imefunikwa na majani.

Bustani ndogo iliyo katikati ya jengo labda hosteli au mkahawa. Katikati ya bustani kuna mti mkubwa wa ubwawa dogo la maji. Kuta za majengo zimepakwa rangi ya njano. Kwenye kona kuna chungu na udongo kilicho wekwa juu ya mawe.

Eneo lenye uchafu mwingi na makazi duni, mto mdogo wenye maji machafu unapita katikati ,Kuna mabomba ya kijani ,yakikatiza Kuku weupe wanatambaa mbele .Watu wachache wanaonekana wakisimama. Mbuzi mwingine wanalisha nyuma .

Mtu anapiga maji kutoka kwenye mfuko wa plastiki. Anaonekana akipunguza kiu chini ya mti. Maji yanaonekana wazi ndani ya mfuko. Sehemu kubwa ya sura ya mtu inaonekana huku akionekana akielekeza kichwa chake juu.

Punda milia wawili wamesimama kwenye nyasi nyuma yao kuna jiji yenye majengo marefu milima inaonekana mbali. Mbingu ina mawingu meupe inaonyesha asili na maendeleo.

Makaazi duni yaliyojengwa kwa mabati na udongo. Nyumba zimepangwa kwa wingi na paa zao zimefunganywa. Mbele kuna rundo kubwa la taka na uchafu uliotupwa ovyo. Inaonesha hali ngumu ya maisha katika baadhi ya maeneo ya jiji.

Mfuko mkubwa wa kijani uliojaa taka mbalimbali, ikiwemo karatasi ,plastiki, na vyakula, umetundikwa kwenye mizani, iliyoonyesha uzito. Nyuma yake Kuna rundo kubwa la taka na Kuta za mabati zinaonekana.

Sehemu sita ikionyesha mandhari mbalimbali. Kuna mito, majani mabichi na mimea mingine. Sehemu moja inaonekana kuwa na mnara mrefu. Udongo unaonekana kuwa kavu mahali pengine. Mbingu ina mawingu.

Kundi la watu labda wafanyikazi wanaojitolea wakifanya usafi katika eneo lenye uchafu mwingi na maji machafu. Wamevaa vesti zao za njano zenye mwanga mkali. Mmoja wao anatoa rundo kubwa la taka kutoka majini.

Kundi la punda milia wakilishwa kwenye nyasi katika hifadhi. Kwa mbali majengo marefu ya jiji yanaonekana wazi chini ya anga lenye mawingu, barabara ya udongo inapita katikati ya eneo hilo mazingira yanachanganya uzuri na wanyama pori na mandhari ya jiji.

Njia ndogo ya udongo inayopita katikati ya miti mirefu na vichaka. Upande wa kushoto na kulia wa njia kuna nyasi ya kijani kibichi. Mbali kidogo kuna jengo dogo hali ya hewa inaonekana kuwa shwari na mandhari ni asili.

Nyati mwenye pembe kali yuo ndani ya eneo la uzio. Kuna miti ya kijani nyuma yake. Inaonekana yupo mahali pa wanyama, bustani au mbuga la wanyama. Kuna sehemu ya kulishia.

Ziwa maridadi katikati ya jiji, kuna chemichemi inayorudisha maji juu ikipamba mandhari. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha maendeleo ya mji. Mti na nyasi zinazozunguka ziwa zinaongeza uzuri wa asili.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini, watu kadhaa wanafanya kazi ndani; wamevaa koti za rangi ya chungwa. Mabomba makubwa yanapitishwa chini, udongo mwingi umeondolewa kando, majengo ya makazi yanaonekana nyuma. Baadhi ya mabomba ya maji yapo karibu. Kazi ya ujenzi au ukarabati.

Tingatinga kubwa la Sanny likifanya kazi ya kuchimba katika eneo la makaazi duni. Udongo mwingi na matope yamechimbwa na maji machafu yanaonekana chini ya shimo. Watu kadhaa wamesimama karibu wakifuatilia shughuli hiyo.

Wanafunzi na watu wazima wanakagua mimea inayokua katika mazingira ya shule inaonekana kama mradi wa kilimo shuleni labda bustani ndogo au kilimo cha kisasa.

Kumbi kubwa lenye jukwaa la mbao na viti vingi vya watazamaji vilivyopangwa kwa duara. Wachezaji watano wamevaa nguo zenye mistari miekundu na nyeupe, wanafanya sarakasi katikati ya jukwaa. Baathi ya watazaamaji wengi wakiwa wamevalia sare za shule, wameketi kwenye viti.

Mto wenye maji mengi na machafu. Mtu mmoja ameketi karibu na maji, nyuma kuna nyumba zilizo ezekwa kwa mabati. Inaonekana kuna uharibifu kutokana na mafuriko. Vifaa mbalimbali vimetapakaa. Mtu huyu anaonekana kufikiria.

Mandhari mazuri ya vilima vilivyofunikwa na miti na nyasi. Mawingu meupe na makubwa yamepamba anga huku chini kukiwa na bonde pana. Mbele kuna ardhi iliyofunikwa na nyasi kavu na vichaka vidogo.

Kundi la watoto shupavu wanashiriki kikamilifu katika upandaji miti. Wanaonekana wenye furaha. Wengine wameshikilia miche midogo ya miti tayari kwa kupanda. Wamevalia sare za shule.

Shamba kubwa la miti ya kahawa yenye majani mengi ya kijani kibichi mimea midogo ya kijani imefunika ardhi chini ya mti, anga lina mawingu meupe mazingira yote yanaonekana kuwa ya kilimo cha asili.

Ndovu mdogo akinywa maziwa kutoka chupa. Mlezi amevaa koti la kijani anamlisha. Kundi la watalii linatazama. Udongo ni mwekundu. Ndovu wengine wapo nyuma. Hali ya hewa inaonekana jua, mazingira ni ya wazi.

Eneo kubwa lenye makazi mengi. Kuna mto mchafu unaopita katikati. Nyumba nyingi zimejengwa karibu na mto. Inaonekana kama makazi duni au mitaa ya jiji.

Vifaru dume vidogo vikiwa karibu na gari la kijani la wahifadhi. Wanaume kadhaa waliovalia sare za kijani wanashugulikia. Inaonekana kama oparesheni ya kuhamisha au kuoko wanyama, eneo linaonekana kuwa wazi.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu. Milia yao meusi na meupe inaonekana wazi. Jiji linaonekana nyuma likiwa na majengo marefu. Anga ni safi linaonekana kuwa jua ni mandhari ya kipekee, wanyama pori na maendeleo.

Mbuni mmoja anatembea kwenye shamba lenye nyasi kavu. Ana manyoya meusi na miguu mekundu. Anga ni bluu isiyokolea. Nyuma, kuna upeo wa macho na majengo mbali. Inaonekana ni mbuga au eneo la wazi.

Uso wa chui wenye macho ya buluu na manyoya yenye madoa meusi anaonekana ametulia. Majani ya kijani yanaonekana nyuma yake. Picha imepigwa kwa ukaribu sana, inaonekana kama chui yuko kwenye bustani.

Swala anayekula nyasi, kwenye uwanja wa kijani. Ana pembe ndefu zilizopinda. Rangi yake ni kahawia. Ardhi ina udongo na mawe. Siku inaonekana kuwa ya jua . Swala yupo porini.

Wanaume wawili wanafanya usafi kando ya mto. Mmoja amevaa shati la bluu, mwingine shati la milia. Wanaondoa takataka na mimea. Maji ya mto yanaonekana kuwa na matope. Miti mingi imezunguka eneo hilo.

Wanaume wawili kwenye eneo lenye udongo mwingi. Mmoja anamwaga maji kutoka kwenye mtungi wa njano, mwingine anachuchumaa akionekana akichimba au kutafuta kitu. Eneo linaonekana kuwa kame. Kuna uchafu mwingi ardhini. Inaweza kuwa shughuli ya kusafisha.

Tumbili mwenye manyoya na kijivu na uso mweusi .Ameketi juu ya uzio na mbao wenye rangi tofauti. Nyuma kuna kutelezea mwekundu ,inaonekana kama yuko mahali pa kuchezea au bustani, anatazama kwa makini.

Kifaru mweusi anatembea kwenye nyasi ndefu. Kwa mbali jiji lenye majengo marefu linaonekana. Inaashiria uwepo wa wanyamapori karibu na makazi ya binadamu. Anga linaonekana wazi. Ni mandhari ya kipekee.

Simba anaangalia kupitia uzio wa waya. Macho yake ni makubwa yanayoonekana wazi. Ulimi wake mdogo umetoka nje kidogo. Rangi ya manyoya yake ni kahawia. Udongo unaonekana nyuma. Ni ndani ya uzio.

Mabomba mawili yaliyopasuka. Upande wa shoto, maji yanaruka kutoka kwenye bomba jeusi. Upande wa kulia, mvuke unatoka kwenye bomba lingine la fedha. Udongo unaonekana kuwa na unyevu. Ni matatizo ya mfumo wa maji, uharbifu unahitajika kurekebishwa.

Basi ndogo la abiria likipakia abiria. Matatu ina maandishi mbalimbali na michoro. Watu wanasubiri kupanda au kushuka. Kioo kina ujumbe wa kidini. Eneo linaonekana kuwa lenye shughuli nyingi.

Barabara yenye shughuli nyingi ina mabasi mawili mawili makubwa ,moja bluu na jingine jekundu .Mwanaume amevaa koti la zambarau akitembea mbele. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Mabasi yanaonekana yamejaa abiria. Hali ya hewa inaonekana tulivu.

Barabara yenye shughuli nyingi kuna pikipiki inayoendesha, gari la chungwa linafuata nyuma. Kuna daraja la chuma la kijani juu la wapita njia wa miguu. Magari mengine yanaonekana mbali, mbingu ina mawingu.

Barabara yenye shughuli nyingi. Kuna mabasi na magari mengine. Watu wengi wanatembea mitaani. Baadhi ya maafisa ya polisi wapo. Majengo marefu yamejengwa pande zote. Barabara inaonekana kuwa na msongamano.

Msongamano wa magari na watu barabarani labda katika jiji. Mabasi mengi ya abiria yanaonekana baadhi yakiwa yamepambwa kwa rangi na michoro. Magari binafsi pia yanaonekana yakitembea pole pole.

Basi la abiri lililopaki kando ya barabara. Ina rangi ya bluu, nyeupe na kijivu. Dirisha zake zinaonekana zimefunguliwa. Kuna mwanaume aliyevaa kofia amesimama nyuma ya basi hilo, anaonekana kulielekea. Nembo ya metro trans inaonekana.

Barabara yenye mabasi. Kuna basi la kijani limeegeshwa. Watu wanatembea karibu na ingine pia yanaonekana. Majengo marefu yapo nyuma. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Basi la abiria lenye rangi ya bluu la kijani lililokua limeegeshwa barabarani, mbele yake kuna pikipiki ya zambarau yaliyoegeshwa na kwa nyuma kuna mabasi mengine na majengo marefu.

Basi ndogo la abiria almaarufu matatu likiwa limepaki. Lina rangi nyekundu na zambarau. Kuna michoro ya kupendeza pembeni. Watu wamesimama karibu nalo. Majengo ya juu yanayozunguka eneo hilo. Basi lingine la njano linaonekana nyuma.

Eneo la mji lenye shughuli nyingi. Magari ya abiria na watu wanatembea mengi meupe yenye maandishi Kukena Sacco yameegeshwa barabarani yakiashiria usafiri wa umma

Barabara yenye shughuli nyingi. Teksi imeegeshwa mbele. Alama inaonekana wazi. Watu wanatembea mtaani. Majengo marefu yamejengwa kando na barabara. Kuna mabasi na magari mengine.

Basi kubwa la abiria la Citi hoppa likiwa limeegeshwa barabarani , watu wanapanda na kushuka kuashiria kituo cha basi chenye shughuli nyingi . Majengo na miti yanaonekana nyuma, yakionyesha mazingira ya mjini.

Makutano ya barabara yenye magari na watu ishara ya barabara yenye picha ya mpita njia imesimama mbele barabara inaonekana mvua labda imenyesha hivi karibuni. Taa za trafiki zimewaka na magari yanangoja.

Barabara kubwa yenye magari mengi aina mbalimbali. Kuna basi la bluu na nyekundu. Ng'ombe kadhaa wamelala karibu na barabara. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Mbingu ina mawingu meupe. Inaonyesha shughuli za mtaani za kawaida.

Basi la abiria almaarufu lenye rangi ya kijani kibichi na kupambwa kwa rangi mbali mbali limesimama kando ya barabara yenye watu wengi. Wanaume wawili wamevalia nguo za zambarau. Mmoja ameshika ishara ya basi na mwingine anaonekana akiongea.

Basi dogo limepakia abiria. Juu kuna mzigo mingi. Abiria wamesimama karibu na mlango. Mbele kuna bango kubwa la biashara. Majengo ya biashara yapo nyuma, watu wengine wanatembea karibu. Barabara inaonekana yenye shughuli nyingi.

Basi la abiria au matatu lililopambwa kwa rangi ya zambarau na kijivu ,limebaki barabarani ,jina blessings limeandikwa kwa herufi kubwa. Abiria wanaonekana wakipanda na kushuka, majengo marefu yanaonekana nyuma.

Basi la abiria almaarufu matatu lenye rangi ya machungwa na limepambwa kwa michoro mbalimbali. Limesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu wengi wanapanda na kushuka. Ishara ya matatu imeandikwa, catalans, na kuna bango ndogo la biashara limewekwa barabarani.

Basi kubwa la bluu lililokuwa limeandkiwa Macos upande wake. Abiria mmoja anaonekana akishuka au kupanda. Kuna msongamano wa magari barabarani, na jengo jingine linaonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu au mwanga mkali wa jua.

Basi la abiria lenye rangi ya zambarau. Limeandikwa double M na commuter . Mbele yake kuna mtu aliyevaa sare ya usalama akiongea na mwanaume mwingine. Mabasi mengine yapo nyuma. Barabara ni ya lami na kuna mimea kando.

Gari la moshi limesimama karibu na daraja la watembea miguu. Ua wa waya unaonekana mbele. Rangi za treni ni nyeupe, chungwa na nyekundu. Nyasi za kijani zimeota. Ni njia ya reli. Anga inaonekana safi.

Basi kubwa la abiria limepakwa rangi ya bluu na kijani. Watu wanaonekana wakipanda au kushuka. Pikipiki imesimama mbele. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Inaonekana kama kituo cha basi chenye shughuli.

Barabara imejaa magari na watu. Kuna mabasi mawili yaliyopambwa ikiwemo moja lenye picha la Moana. Watu wanatembea na kusimama karibu na magari. Majengo marefu yanatawala anga. Miti ya kijani inatoa kivuli. Inaonekana kama trafiki.

Barabara kubwa ina magari mengi, yakiwemo malori na magari madogo. Miti ya kijani imepandwa kando ya barabara. Ngazi za ulinzi zimejengwa. Watu wachache wanatembea. Anga lina mawingu. Ni mandhari ya mjini.

Barabara imejaa watu na magari. Kuna mabasi madogo. Baadhi ya watu wanauza matunda na bidhaa nyingine. Majengo yamejengwa kando ya barabara. Inaonekana kama soko lenye shughuli nyingi. Anga linaonekana wazi.

Matatu nyeupe iliyojaa abiria. Mwanamke amesimama karibu akishika simu. Mabasi mengine ya buluu yameegeshwa karibu. Watu wanangojea au wakipanda gari. Barabara ina taka kidogo. Jengo refu linaonekana nyuma.

Basi dogo maridadi limesimama barabarani. Kuna watu karibu nalo, baadhi yao wakiwa wamebeba mifuko. Majengo yanaonekana nyuma. Kwenye basi kuna mabango yenye maandishi mengi yanayoonekana kama njia ya safari. Rangi kwenye basi ni ya kuvutia.

Basi dogo jeupe limeegeshwa barabarani. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye maandishi Namuga Sacco na majina ya maeneo. Watu wawili wanatembea mbele yake. Jengo kubwa linaonekana nyuma. Lina namba ya usajili KCE 286V.

Matatu ya bluu iliyochorwa rangi. Abiria wanapanda na kushuka. Namba ya gari ni KBX 474E . Matatu zingine na majengo marefu yanaonekana nyuma. Siku inaonekana kuwa na shughuli nyingi barabarani. Kuna saa kubwa juu ya jengo.

Barabara ina watu wengi wanaotembea, ina mabasi yaliyopambwa kwa michoro mbalimbali. Majengo marefu yamesimama kando, yakionyesha matangazo. Miti na nguzo za umeme zimechanganyika. Inaonekana kama jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara yenye magari mengi inaonekana. Malori na mabasi yamejaa trafiki. Watu wanatembea kando ya barabara. Majengo mengi yamejengwa karibu. Miti ya kijani imepandwa, anga ni nyeupe, ni jiji lenye shughuli nyingi.

Eneo la ujenzi wa mabomba makubwa ya bluu yaliyopachikwa chini , wafanyikazi wawili wamevaa kofia ngumu za njano wakifanya kazi. Udongo umechimbwa sana kuonyesha shimo kubwa, kuna mabomba meusi yaliyo juu kuashiria mradi unaendelea.

Shimo refu lililochimbwa ardhini, likiwa na urefu mkubwa. Kivuli cha watu wawili kinaonekana chini ya shimo. Kuta za shimo zimechimbwa vizuri na kuna mawe machache. Ardhi pembeni mwa shimo ina nyasi kavu.

Tanki kubwa jeusi la maji lenye chapa la TechnoTank kwa herufi ya machungwa. Kuna mabango madogo yamebandikwa juu yake, labda yakionyesha taarifa za mawasiliano. Tanki lingine ndogo linaonekana kando yake, na mfumo wa mabomba ya kijani inaonekana chini, ikionyesha uhusiano wa usambazaji wa maji.

Mfanyakazi anafanya kazi kwenye reli la treni. Mashine kubwa ya manjano inatumika. Mabomba makubwa yamewekwa karibu na njia. Wafanyikazi wamevaa nguo za usalama za rangi ya chungwa. Hali ya hewa inaonekana vizuri. Miti isiyo na majini mengi inaonekana nyuma .

Mabomba makubwa ya zamani yaliyotupwa yana kutu nyingi yanatua kwenye ardhi iliyotupwa. Nyasi ndefu zimekuwa karibu miti inaonekana nyuma. Mbingu ina mawingu machache. Hali ya mabomba inaonyesha yamekuwa yakitumika kwa muda mrefu.

Bomba la maji la chuma lenye kutu kidogo. Linatoa maji mengi. Maji yanatiririka kwa kasi na yanaonekana kuwa safi. Kuna bomba jingine kwa mbali likitoa maji pia. Ukuta nyuma yake unaonekana kuwa na ukumu wa kijani.

Bomba la maji linalo ngaa, limefungwa kwa chuma. Tone la maji linaonekana likidondoka kutoka mchani mwake likionyesha labda Kuna uvujaji mdogo ,au limefungwa hivi punde.

Ndani ya duka la maji. Kuna chupa nyingi za maji zilizopangwa. Sehemu ya ndani inaonekana kuwa na usafi. Milango ina bar za chuma kwa usalama. Rangi ya bluu inatumika sana, sakafu ni ya vigae vya rangi ya kahawia.

Pipa kubwa la bluu lililoketi juu ya kikapu kidogo. Kuna kisanduku cha maziwa cha Ziko . Kuna mfuko mweusi wa taka juu ya kikapu. Ngazi za vigae vyeupe zinaonekana upande wa kushoto. Dirisha lenye nundu za bluu lipo nyuma.

Sehemu ya kiwanda cha kusafisha maji ,kuna matangi ya bluu na mabomba ya chuma. Vifaa vingi vya kusafisha vipo. Usafi wa meza una muundo wa matone ya maji kuna bango yenye picha za maji safi.

Rundo kubwa la takataka. Kuna kila aina ya uchafu kama vile: plastiki, nguo na mabaki ya chakula. Majani na miti imechanganyika pembeni. Inaonekana kama dampu haramu. Kuna uchafuzi mkubwa wa mazingira. Maji machafu yanaonekana mbali.

Bomba la maji likipita juu ya dimbwi la tope. Maji ni machafu. Kuna vipande vya mbao vili vikiwa ndani ya tope. Hali inaonekana kuwa ngumu. Labda baada ya mvua. Bomba limepinda kidogo.